Muguzi anayevaa sare ya rangi ya waridi, anamchoma sindano mwanaume, anayevaa shati ya kijani. Wote wawili wamevalia barakoa za uso. Muuguzi amevaa glavu nyeupe wakati akichoma sindano begani mwa mwanaume. Nyuma, kuna watu wengine katha wamesimama baathi yao wakiwa wamevalia barakoa.

Mwanamke ambaye anavaa fulana ya kijani yenye maandishi meupe community health volunteer mgongoni. Amebeba mtoto mdogo. Mtoto huyo amegeuza mgongo kwa mtazamaji huku amevaa nguo zenye rangi mbalimbali. Mkono wa mtoto umefungwa kitambaa cheupe.

Gari kubwa aina ya Lori imeegeshwa kwa uwanja. Kuna maandishi beyond zero inspiring action changing lives yanayomaanisha zaidi ya sufuri kusisimua haki kubadilisha maisha. Hii ilikua campaign ya Magret Kenyatta mke wa Rais Uhuru Kenyatta akijaribu kupunguza vifo vya watoto wachanga. Pia kuna maandishi mobile clinic yanayoashiria kua kliniki ambayo inaezaenda popote.

Daktari wa meno akimpima mgonjwa. Daktari huyu amevalia koti jeupe la hospitali, barakoa ya samawati, glavu nyeupe na miwani. Anatumia vifaa vya meno kumchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa mwanamke amevaa miwani na anaonekana kupokea matibabu.

Meno ya mbele ya taa ya juu, ikionyesha meno yenye mapengo. Jino moja lina kipande kilichovunjika. Baadhi ya meno yanaonekana kuwa na madoa madogo ya rangi ya kahawia karibu na fizi, likionyesha uwezekano wa rangi. Fizi zinaonekana kuwa na afya, zikiwa na rangi ya waridi. Katika kona ya juu kulia, kuna nembo ya Mac Dental yenye mchoro wa jino na kauli mbiu, we keep you smiling .

Mwanaume anasafisha meno yake kwa kutumia kijiti cha asili. Ana meno meupe na safi. Akionyesha umuhimu wa afya ya meno hata kwa kutumia njia za asili, mikono yake inaonekana ikishika kijiti hicho kwa uangalifu anaposafisha meno.

Mkono unaonekana ukishikilia mswaki huku mkono mwingine ukifinya dawa ya meno, ambayo ni nyeupe kutoka kwenye pakiti kwenda juu ya mswaki na kutoa kamba laini ya dawa ya meno. Kuna mwangaza hafifu unaangazia eneo hilo.

Sehemu ya uso ya mwanamke mwenye ngozi nyeusi imeonyeshwa kwa karibu, ikilenga tabasamu lake. Mdomo wake umepakwa rangi ya kahawia nyepesi. Meno yake meupe na safi yanajitokeza wazi yakionyesha afya yake nzuri. Pua yake pia inaonekana wazi ikichanganyika vizuri na uso wake. Nuri laini inaangazia uso wake.

Mdomo wa mtu mwenye tabasamu la kupendeza unaonekana wazi ukifichua meno meupe. Sehemu ya pua inaonekana juu kidogo na ndevu fupi zilizonyolewa zinapamba eneo la kidevu. Rangi ya ngozi ni nyeusi ikionesha afya na nuru. Tabasamu hilo linaashiria furaha na kujiamini. Meno yamepangwa vizuri yakionyesha usafi na utunzaji mzuri. Mdomo wa chini unaonekana kuwa wa unyevunyevu kidogo, huku ule wa juu ukiwa umefichwa kidogo na mstari wa masharubu.

Mwanamke akiwa na tabasamu pana linaloonyesha meno yake meupe lililo na afya. Midomo yake ina rangi nyekundu angavu. Ngozi yake inaonekana laini na yenye afya inayoonyesha mng'ao wa asili. Sehemu ya juu ya bega yanaonekana.

Tabasamu pana la mwanamke likiangazia meno yake meupe kabisaa na ufizi wenye afya. Midomo yake imepakwa rangi nyekundu angavu, na ulimi wake unaonekana kidogo ndani ya kinywa chake .Ngozi yake inaonekana laini na lenye afya.

Meno mawili meupe yaliyosimama wima yakionyesha afya na usafi. Katika upande wa kulia kuna kioo cha daktari wa meno chenye mpini mrefu kikiwa kimewekwa vizuri. Mandhari ni ya samawati laini ikitengeneza mazingira safi na ya kitaalam.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti jeupe na glavu za samawati anashikilia mfano wa taya na meno akionyesha jinsi ya kupiga mswaki vizuri huku akitumia mswaki mwekundu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kliniki ya meno ikiwa na vitu na vifaa vingine vya matibabu.

Kijana anapiga mswaki kwa makini akitumia mswaki wa umeme. Anafanya hivyo kwa tabasamu dogo mdomoni. Rangi ya waridi ya midomo yake na meno yake meupe yanaonyesha afya na utunzaji mzuri.

Tabasamu la mtu likijikita zaidi kwenye mdomo na meno. Meno meupe yanaonekana wazi na kuna pengo dogo katikati ya meno mawili ya mbele. Ngozi karibu na mdomo inaonekana kuwa ya rangi nyeusi. Midomo imelegea kidogo ikionesha tabasamu.

Mkono wa mwanamke unafinya dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe kuenda kwenye mswaki wenye rangi ya samawati na nyeupe. Dawa ya meno ya rangi nyeupe inaonekana ikiwa imetoka kwenye mrija na kutoa kwenye brashi ya mswaki. Sehemu ya chini ya uso ya mwanamke huyo inaonekana nyuma huku mdomo yake ikiwa imetabasamu kidogo.

Tabasamu la karibu la mtu mzima likifichua meno meupe ne yenye mpangilio mzuri. Mdomo umetabaamu kidogo huku ufizi ikiwa na afya. Ngozi karibu na mdomo inaonyesha mistari ya kuzeeka ikitoa uhalisia. Uzuri wa meno unaashiria utunzaji bora wa afya ya kinywa.

Sehemu ya uso wa mwanamke mwenye ngozi nyeusi imeonyeshwa kwa karibu ikilenga tabasamu lake zuri. Meno yake meupe na safi yanajitokeza wazi yakionyesha afya yake nzuri. Nywele zake ndefu, nyeusi zinaonekana zikishuka mabegani mwake. Mabega yake yanaonekana wazi, yakionesha ngozi yake laini. Nuru inaangazia uso wake.

Kinywa cha mwanamke akitabasamu na kuonyesha meno yake meupe, mikono miwili iliyovalia glavu za samawati inashikilia zana za meno. Moja ya zana ina kioo kidogo na nyingine ina ncha kali ikionyesha kuwa ni daktari wa meno anachunguza kinywa chake. Mwanamke huyo amevaa shati la jeans na kuna kitambaa cha rangi ya waridi kinachoonekana chini ya kidevu chake.

Mwanamke anatabasamu kwa upana huku macho yake yakiwa yamefumba. Meno yake meupe yanang'aa. Kinywa chake kimefunguka kidogo kikifichua ufizi wake wenye afya. Ngozi yake pia ni ya laini na wenye afya.

Jina na zana zinazotumiwa na daktari wa meno zinaonyeshwa. Zana hizi ni pamoja na kioo cha kuangalia meno, mashine ya kuchimba, sindano na koleo za kung'oa. Hizi zana hutumika katika matibabu mbali mbali ya meno, ikiwemo: kujaza meno na dental amalgam , nyenzo imara na ya bei nafuu, iliyotumiwa kwa zaidi ya miaka mia moja hamsini kujaza mashimo.

Kinywa cha mtu mwenye midomo meusi na meno meupe yaliyopangika vizuri. Kidole kimoja kinaonekana kikinyanyua mdomo wa juu kikionyesha ufizi wenye afya na sehemu ya juu ya meno.

Tabasamu pana la karibu la mtu mzima mwenye ngozi nyeusi. Macho yake yamefumbwa kidogo kwa furaha. Meno yake meupe yaliyopangika vizuri yanaonekana wazi yakionyesha afya bora ya meno. Ufizi wake unaonekana kuwa na afya na mdomo wake umefunguka kidogo akionyesha hisia ya furaha tele.

Kuna kundi la watu labda waokoaji wakiwa wamevaa helmeti za manjano na nguo nyeusi wakifanya kazi katika eneo lenye kifusi wanaonekana wakiondoa uchafu na labda wanatafuta waathirika baada ya janga fulani ,kuna vitu kama karatasi na mabaki mengine ya majengo nyuma yao kuna miti na eneo linaonekana kuwa wazi.

Mzimamoto amesimama mbele ya lori jekundu la zimamoto akiwa amevalia sare kamili za ulinzi ikiwemo kofia ngumu ya manjano, suti nzito ya hudhurungi na buti. Anaonekana kuwa tayari kwa jukumu akiwa ameshikilia kifaa chenye rangi nyekundu mkononi mwake. Nyuma yake kuna lori lingine la zimamoto. Eneo lote linaonekana kuwa kituo cha zimamoto na udongo chini.

Gari la kubebea wagonjwa linapita kwenye shimo lililojaa matope na maji maji njiani. Gari hilo lina rangi nyeupe na mistari myekundu pamoja na alama ya msalaba mwekundu. Mbele ya gari, kuna uzio wa mbao uliopakwa rangi nyekundu na nyeupe. Mazingira yanayozunguka barabara hiyo ya udongo yana mimea michache na milima midogo kwa mbali.

Shamba dogo la mahindi likionyesha mimea michanga yenye afya na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo mweusi wenye rutuba unaonekana wazi katikati ya safu za mahindi. Mwanga wa jua unaonekana wazi kupitia majani. Mimea imepangiliwa vizuri katika safu ikionyesha upangaji mzuri wa shamba. Kwa mbali miti na mimea mingine inaonekana.

Njia ya udongo yenye vumbi inaonekana wazi miti mirefu inatoa kivuli mbali zaidi misitu minene inaendelea ikitoa tofauti kati ya maeneo yaliyokatwa na yale yaliyosalia anga ni safi ikisisitiza mwangaza wa jua.

Vyakula vya asili na vyenye afya kama matunda, mboga, nafaka na mikunde ni muhimu sana kwa afya yetu na kwa afya ya mazingira. Vyakula hivi vya kienyeji vyenye lishe bora husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kupunguza hatari ya magonjwa yanayohusiana na lishe duni. Ni muhimu tuvilime na tuvitumie ili kujenga jamii yenye afya na kulinda mazingira yetu.

Mwili wa kulungu mdogo umelala bila kusonga kwenye ardhi yenye udongo na majani makavu ndani ya msitu. Kulungu huyo ana manyoya ya rangi ya kahawia na tumbo jeupe na miguu yake imeenea. Msitu una miti mirefu na mingi, mingine ikiwa imesimama wima na mingine ikiwa imeanguka chini. Mwanga hafifu wa jua unapenya kupitia matawi ya miti. Kuna mawe kadhaa yaliyotawanyika kwenye ardhi karibu na kulungu.

Mtoto mdogo mwenye ngozi nyeusi anakunywa maji kutoka kwenye bomba la chuma. Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo. Mtoto anatumia mikono yake kukusanya maji. Nyuma, ardhi inaonekana kuwa kavu. Anga linaonekana likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Ardhi imefunikwa na nyasi kavu na mimea midogo yenye rangi ya kahawia. Kuna bwawa ndogo ya maji inayoakisi anga la kijivu lenye mawingu. Mbali kuna miti iliyo wazi ikiwa imepoteza majani yake au ikiwa na rangi ya kahawia.

Jengo refu la hospitali lenye uandishi wa Accident and Emergency Centre mbele yake. Kando la lango la kuingia, kuna kundi la watu, baadhi wao wamesimama na mmoja wao akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Gari la wagonjwa lenye chapa ya Nissan na namba ya usajili GK-A98-9N limesimama mbele ya jengo. Kwa umbali, mtu mmoja anaonekana kwenye ghorofa ya juu.

Kibuyu ambacho kinaonekana kubeba dawa inayoitwa formaline inaonekana ni dawa ambayo inatumika kuhifadhi matumizi ya kimaabara na matumizi ya mifugo kuna onyo la kuweka mbali na watoto na wanyama wa kipenzi tarehe ya utengenezji na kuisha muda wake zimeonyeshwa pia.

Mapipa mawili ya kuhifadhi taka, moja la rangi ya samawati na jingine jeupe. Mapipa haya yana umbo refu na nyembamba, yameundwa mahsusi kwa matumizi ya chooni. Kila pipa lina kifuniko na sehemu ya duara inayojitokeza juu kwa ajili ya kufungulia

Kifaa cha kutembelea chenye rangi ya fedha kimesimama kwenye sakafu ya vigae. Kina mpini, pia nyuma yake kuna ukuta wa samawati na kiti cheusi kinaonekana kidogo upande wa kushoto. Kifaa hiki kinaonekana kimetengenezwa kwa chuma nyepesi kikiwa tayari kutumika.

Seti ya vyombo vya upasuaji vilivyopangwa juu ya kitambaa cha rangi ya kijani kibichi. Vyombo hivi ni vya chuma vinang'aa vinajumuisha makasi wa aina mbalimbali kibano na kisu. Katikati kuna bakuli la chuma chenye umbo la figo una karatasi yenye maandishi circumcision set ndani ya bakuli hiyo. Baadhi ya vyombo vimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki.

Miguu ya mtu mmoja ikiwa imefungwa minyororo mizito na ya kifuli kubwa, huku amevaa viatu vya rangi ya samawati. Minyororo hiyo inaonekana kufungwa kwa nguvu kwenye vifundo vya miguu, ikipunguza uhuru wake wa kutembea. Hali hii inaweza kuwasilisha mateso ya watu wenye matatizo ya afya ya akili, ambao wamefungwa kinyume na sheria badala ya kupata matibabu na msaada mstahiki.

Chupa kubwa nyeupe iliyofungwa vizuri yenye lebo nyekundu na nyeupe. Lebo inaonyesh kuwa ndani yake kuna Betamol, Paracetamol Tablets B.P. na inasema ina vidonge elfu moja. Maelekezo mengine yameandikwa kwenye lebo ikiwemo: hifadhi mahali pakavu yenye baridi chini ya nyuzi joto thelathini, epuka mwanga wa jua na weka mbali na watoto. Pia imeandikwa dosi kulingana na maelekezo ya madaktari. Chupa imewekwa kwenye sehemu nyeupe.

Sanduku la dawa ya Calpol suspension yenye rangi ya waridi na nyeupe. Jua sanduku kuna nembo ya G S K. Kwenye upande wa mbele kuna maelezo yanayosema, For effective relief from pain and fever associated with , ya kufuatia na orodha ya magonjwa kama vile maumivu ya sikio, homa, chanjo, maumivu ya kichwa na maambukizi ya utotoni. Pia kuna taarifa kwamba ina paracetamol na inafaa kwa watoto wenye umri wa mwezi moja na zaidi. Chini ya sanduku imeandikwa Child resistant cap .

Pakiti la dawa la aina ya Dentamol lenye rangi ya machungwa linaonekana na mchoro wa jino. Mchoro huu wa jino unaonyesha kwamba dawa hii yaweza kuwa ya kupunguza maumivu ya meno. Kando ya mchoro wa jino, maandishi ya herufi dogo yanayoweza kuwa maelezo ya kutumia dawa hii yanaonekana.

Pakiti la dawa linaloitwa ibugesic suspension ni dawa muhimu inayotumika kupunguza maumivu ya homa hasa kwa watoto kama inavyoonekana kwenye mchoro juu ya pakiti, kwenye upande wa sanduku tunaona maelekezo muhimu ya kuhifadhi na jinsi ya kuitumia ikionyesha umuhimu wa kufuata maelekezo ya daktari ,ufafanuzi unaonyesha pia mahali ilipotengenezwa na kusambazwa ikiwemo Kenya.

Chup ya dawa inayoitwa Jamieson Calcium Magnesium + D3. Lebo inaonyesha kuwa inasaidia kujenga mifupa ya imara, na kuzuia Osteoporosis . Kuna kauli zinazosema natural resources na easy to swallow . Chupa ina rangi ya kahawia na mfuniko wa kijani, ikiwa na maelezo wazi ya manufaa yake kwa afya. Inatangaza kuwa na vidonge mia moja vya zaidi.

Kundi la pakiti za panadol zikiwa na rangi ya samawati na nyekundu zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mzuri. Mbele yake kuna vidonge vingi vyeupe vikiwa vimetawanyika kwa utaratibu. Panadol ni dawa inayojulikana sana inayo tumika kutibu maumivu ya homa.

Pakiti na chupa la Buvonal Injection. Dawa muhimu sana kwa ajili ya mifugo. Dawa hii ya Buvonal 50mg/l, inatumika kutibu theileriosis kwa ng'ombe, ukiwemo ungonjwa hatari wa east coast fever . Hii ni suluhisho lenye nguvu lililoundwa kulinda afya ya mifugo yetu dhidi ya magonjwa hatari, na kuhakikisha ustawi wa mifugo. Ni dawa muhimu sana kwa wafugaji.

Mtoto mdogo anapewa matone ya chanjo ambayo kwa kawaida huwakilisha chanjo ya polio. Hii ni sehemu ya juhudi za kimataifa kuhakikisha watoto wanalindwa dhidi ya magonjwa hatari.

Mkono wa mtu aliyevalia glavu za samawati ukinyoosha sindano. Mche ya sindano inaingizwa kwenye mkono mwingine unaoonekana wazi ukifungwa na kitambaa cha rangi ya kahawia. Kwenye sindano lebo yenye maandishi COVID 19 inaonekana ikionyeshwa kuwa ina uhusiano na chanjo au matibabu ya virusi hivyo.

Mwanamke mwenye nywele za rasta amevaa nguo ya rangi ya samawati, miwani na barako usoni akimchoma sindano mwanaume anayeketi akiwa na barakoa pia. Chupa kadhaa ziko juu ya meza mbele. Kuna ukuta mweupe a pipa la takataka linaloonekana nyuma.

Mtu anapokea sindano begani. Mtaalamu wa afya amevalia glavu nyeupe na koti nyeupe la maabara, akishika sindano kwa uangalifu. Mtu anayepokea sindano amevaa vazi la kijani kibichi lenye muundo wa maua. Sehemu ya bega imefichuliwa kwa ajili ya sindano.

Mkusanyiko wa vifaa vya matibabu vilivyopangwa karibu na neno malaria lililoandikwa wazi. Kuna sindano yenye ncha kali, vidonge vyeupe na vya samawati na chupa ya dawa yenye kiwewevu cha samawati. Maelezo mengine muhimu yanaonekana chini ya neno malaria yanayoeleza kuhusu njia ya matibabu, kuashiria umuhimu wa utafiti na matibabu ya ugonjwa huu hatari.

Sehemu ya hospitali mahali watoto wachanga wanahudumiwa. Kuna kitanda kilichokua na mtoto mchanga aliyewekwa juu ya blanketi. Karibu na kitanda hicho kuna mhudumu amesimama akishikilia kitabu. Upande wa kulia kuna mashine inayoonyesha namba mbali mbali, pia nyuma ya mashine kuna vitanda vitatu vinavyoonekana vya watoto. Ukuta umepakwa rangi ya waridi.

Mikono ya mtu inaosha chini ya maji yanayotoka kwenye bomba la chuma ndani ya sinki la jikoni la chuma cha pua. Mikono hiyo inaonekana kuwa na maji na inasuguliwa ikionyesha usafi. Mkono wa kulia unaonekana kuwa na nywele kidogo. Nyuma kuna vigae vyeupe kwenye ukuta.

Mwanamke amevaa koti jeupe na barakoa ya samawati akimsaidia mvulana mdogo kuosha mikono yake kwenye chombo kilichowekwa nje. Chombo hicho kina nembo ya UNICEF na ujumbe unasomeka Wash your hands with soap daily . Mvulana amevaa sare ya shule ya kijani kibichi na anatumia sabuni kuosha mikono yake chini ya bomba. Nyuma yake kuna majengo ya shule na mwanafunzi mwingine anayeonekana kwa nyuma upande wa kushoto.

Mikono ya mtu inaonekana ikinawa chini ya bomba la maji huku kipande cheupe cha sabuni kikiwa kimeshikiliwa kwenye kiganja cha mkono mmoja. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la dhahabu kwenda kwenye ndoo ya rangi ya kahawia iliyo chini. Udongo wenye kokoto unaonekana chini ya bomba. Rangi ya ngozi ya mkono ni nyeusi na kuna mwangaza kutokana na maji.

Kituo cha kunawa mikono kilichoundwa kwa ajili ya afya ya umma na usafi. Kuna ndoo kubwa ya buluu juu iliyo na maji na sinki ya buluu chini yake. Kuna chupa ya sabuni ya maji karibu na sinki. Kituo hiki kimejengwa kwa chuma cheupe kinachodumu na kimewekwa kwenye eneo lenye ukuta wa saruji nyuma. Ni muhimu sana kwa kuzuia magonjwa katika maeneo ya umma.

Mkono wa mtu umefungwa bandeji nyeupe ukiwa umelala kwenye kitambaa cha samawati. Vidole vimepinda kidogo kuelekea kiganja. Sehemu ya juu ya mkono umefunikwa pia na bandeji. Rangi ya ngozi ya mkono inaonekana kuwa ya kahawaia.

Miguu miwili imeonekana kwenye nyasi huku mmoja akiwa amevaa kiatu cha kahawia. Mikono inashika kifundo cha mguu kilicho valia kiatu kikionyesha maumivu au majeraha. Nyasi ni kijani kibichi na kuna nuru ya jua.

Seti kamili ya vifaa vya kuteleza kwenye theluji imewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye sakafu ya mbao. Kuna bodi nyeupe ya theluji yenye vifungo vyeusi, buti mbili za kuteleza zenye rangi nyeusi na kijani, kofia nyekundu ya usalama, miwani ya kinga na glavu zenye rangi nyingi. Kila kitu kinaonekana kikiwa kimetunzwa vizuri na kipo tayari kwa matumizi.

Chuma ya kijani imesimama imara ikishikilia neti ya kikapu. Neti hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi nyekundu, nyeupe na samawati. Inaonekana ikining'inia dhidi ya anga isiyo na mawingu. Muundo wa waya wa kikapu unashikilia neti kwa uangalifu.

Mikono miwili inayoonekana kuzeeka na yenye athari za ugonjwa inaonyeshwa wazi. Vidole vimepinda na vinaonyesha dalili ya kuvimba au uharibifu wa viungo. Ngozi inaonekana kukunjana na mishipa ya damu inaonekana wazi.

Mchezaji wa kandanda amelala chini kwenye nyasi akishika goti lake, akionyesha maumivu baada ya kuumia. Amevalia soksi ndefu nyekundu na viatu vyeusi vya mpira. Mpira mweusi na mweupe umelala karibu naye kwenye uwanja wa kijani kibichi. Mwanga wa jua unaonekana kuangaza kwenye nyasi na kuunda vivuli vidogo.

Miti mirefu ya papai imejaa matunda mabichi yaliyopandwa vizuri kwenye shina lake. Majani yake makubwa ya kijani kibichi yanafunika sehemu ya juu ya miti. Miale ya jua inaonekana kupenya katikati ya majani. Baadhi ya matunda yanaonekana kuwa karibu kukomaa, huku mengine bado mabichi, yakionyesha hatua tofauti za ukuaji

Majani makubwa lenye maua ya rangi ya zambarau, yaliyofunguka kikamilifu na mengine yakiwa bado machipukizi. Maua haya yamechanua vizuri yakiwa katikati ya majani yaliyofunikwa na vumbi. Mmea huu unaeza kua muhimu katika tiba asilia.

Mmea mdogo wenye majani makubwa ya kijani kibichi enye mishipa inaonekana wazi. Inasimama kati ya nyasi. Majani yake yanaonekan kuwa na nywele laini zikionyesha muundo wa kipekee. Huu unaweza kuwa mmea wa dawa za asili, muhimu katika tiba za kitamaduni kwa magonjwa mbalimbali.

Miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi na yenye matawi mapana inaonekana ikisimamama imara chini ya anga ya samawati baadhi ya miti inaonekana kukomaa zaidi huku mengine ikiwa michanga mwanga wa jua unapenya kupitia majani.

Miti yenye majani mengi yakionekana kua na afya na kijani kibichi miale ya jua inachomoza kupitia matawi na majani baadhi ya majani yanaonekana kungaa kutokana na mwanga wa jua miti hio ni minene na inaonyesha asili ya msitu au bustani yenye mimea mingi.

Mandhari ya asali yenye maua ya manjano mimea mirefu na anga safi ya samawati, maua ya manjano yaliyochanua yanapatikana mbele yakifunika sehemu ya chini. Nyuma ya maua hayo kuna mimea mingine mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Upande wa kushoto shamba la kijani linaonekana likienea mbali na miti inaonekana katika upeo wa macho.

Shamba hili linaonyesha mimea ya nyanya yenye matunda mabichi mengi yaliyoshikiliwa na miti midogo ya msaada. Upande wa kushoto, kuna safu za vitunguu maji vilivyopandwa vizuri. Kwa mbali, miti mirefu na uzio wa mbao unaonekana. Jua linawaka likionyesha hali ya hewa nzuri ya kilimo.

Shamba kubwa la mihogo linaonekana wazi likiwa na mimea mingi yenye majani mapana ya kijani kibichi na shina zenye rangi nyekundu. Mimea hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri. Nyuma yake kuna mimea mingine ya pori ikionyesha mazingira ya kilimo. Jua linaonekana kuangaza vyema.

Kichaka cha ndizi kinaonekana wazi, kikiwa na matunda mabichi ya ndizi yaliyokoma. Chini yake kuna maua ya ndizi yanayoonyesha mchakato wa ukuaji. Baada ya majani, kuna ndizi zilizokauka zinazoonyesha ishara ya kukomaa

Zao la vitunguu linakua kwenye shamba, likiwa na majani marefu ya kijani kibichi yaliyosimama. Baadhi ya majani yanaonekana kuanza kukauka au kugeuka manjano kwenye ncha zake, yakionyesha dalili za kukomaa. Katikati ya mimea hii, kuna magugu na mimea mingine midogo inayoonekana. Udongo uanonekana kuwa huru na wenye rotuba.